Umwagiliaji wa zao la mahindi kwa kutumia mirija mipana, inayowezesha zao hilo kukua vizuri, hivyo husaidia wakulima kulima mazao yao hata wakati wa kiangazi, hii husaidia kuongeza uzalishaji na kupunguza utegemezi wa mvua.